Mgonjwa ambaye amelala kitandani, amefunikwa na blanketi ya rangi ya machungwa na nyeusi. Huko, mhudumu wa afya akiwa karibu, inaashiria huduma za afya kwa watu wazima au wazee, inahusiana na matibabu na utunzaji wa mgonjwa.

Kikundi cha wahudumu wa afya wamevaa sare zao za wazini na barakoa. Wanazungumza na kushauriana wakiwa karibu na kitanda cha mgonjwa, labda wakijiandaa kwa matibabu au oparesheni.

Hawa ni wataalam wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na maradhi wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa anaonekana akiwa katika hali mahututi na picha inaweza kuashiria huduma ya dharura au huduma maalum kwa watu wazima au wazee.

Daktari au wataalamu wa afya wakiwa wamevalia nguo na kofia za upasuaji. Wapo kwenye chumba cha upasuaji wakiendelea na matibabu ya mgonjwa.

Kliniki ya beyond zero mobile clinic, ikiitoa huduma za afya kwa wanajamii, watu kadhaa wamekaa wakisubiri kuhudumiwa, huku mhudumu wa afya akiwa amesimama mlangoni mwa kliniki hiyo.

Lori la kituo cha meno likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa kijani. Lori hilo lina nembo ya shirika la Astra Dental. Huonyesha huduma za afya ya meno zinazotolewa kwa jamii.

Kundi la wanawake watatu wamesimama mbele ya hema iliyo na bango linaonyesha healthright kenya in partnership with ministry of healthy. Hii inaashiria huduma za afya ya jamii na uhamasihaji wa afya.

Basi kubwa jeupe ya kliniki ya Beyond Zero Mobile Clinic, ambalo limeweza kuenda eneo la nje. Kuna watu ambao wanaonekana kama wauguzi na wanaohudumiwa hapo nje wakisubiri huduma za matibabu ya kiafya.

Hii ni kliniki ya simu iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic inaoonekana imeegeshwa karibu na mabango ya Go Bank. Gari hili lina milango inayofunguka.

Gari la kubeba wagonjwa, lililopakwa rangi nyeupe na kijani, lililokuwa limeegeshwa. Gari hilo lina nembo ya curex na linaonekana kutumika kwa huduma za kiafya.

Kundi la watu wanashirikiana katika maandamano. Wamebeba mabango makubwa yenye ujumbe kuhusu WORLD SIGHTS DAY na utunzaji wa macho.

Hili ni kundi la wahudumu wa afya wakifanya mkutano au mafunzo. Watu hawa wamekaa kwenye viti vya plastiki na wamevalia fulana za buluu zinazoonyesha wanahudumu wa afya.

Huyu ni mfanyakazi wa afya jamii aliyevalia koti ya bluu, akiongea na watu, ikiwezekana familia, katika mazingira ya vijiji au mitaa ya mazingira duni.

Kliniki ya Beyond Zero Mobile Clinic iliyokuwa imeegeshwa uwanjani. Kuna bendera ya Kenya na watu wakiwa wamekusanyika karibu na gari hilo.

Hiki ni kinywa cha mtu ambaye anatabasamu. Meno yake meupe yakisafishwa ama yakichunguzwa kwa ajili ya matibabu ya meno au kinywa.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu za buluu akifanya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa. Inawakilisha huduma za afya hasa huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevalia glavu za blue anashikilia mfano wa meno na mswaki na anaonyesha jinsi ya kusafisha meno vizuri.

Meno ya mtu yanayoonyeshwa kwa undani , kioo kidogo cha meno kinatumiwa kuonyesha jino lenye shimo au kuoza kuashiria umuhimu wa afya ya meno.

Ni mikono ya daktari ikishika kompyuta kibao, iliyo na picha ya x-ray ya meno. Nyuma, daktari wa meno anaonekana akimchunguza mgonjwa.

Mtaalamu wa meno ambaye ni mwanamke, akimchunguza meno mtoto. Mtoto huyu amelala chini ya kiti cha mbao huku mwanamke huyo akimchunguza meno yake akiwa na vifaa maalum vya matibabu.

Sehemu ya uso wa mwanaume akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki. Hii inawakilisha umuhimu wa afya ya kinywa na meno.

Vifaa vya meno. Kuna mfano wa meno, maski na vyombo vya matibabu ya meno. Zote ziko juu ya meza nyeupe zikiashiria kutayarishwa kwa ajili ya kazi.

Hiki ni kinywa cha mtu ambacho kiko wazi na daktari wa meno anakitazama kwa kutumia kioo kidogo. Hii inaashiria huduma za afya ya meno zinazohusiana ukaguzi wa meno.

Hili ni tukio la dharura ambapo jengo linaungua na moshi mwingi unazuka. Watu wengi wamekusanyika barabarani wengine wakikimbia huku magari ya zimamoto yakiwa yanakaribia eneo la tukio.

Wataalamu wa dharura wakiwa wamevalia sare nyekundu wakijaribu kutoa msaada katika eneo lenye maafa, Kuna umati wa watu wakiwa wametazama na majengo ya makazi yanaonekana kwa nyuma.

Watu wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni labda ya kimasai, wakiwa wamesimama nyuma ya vifurushi vya msaada wa chakula. Wanaonekana wakiwa wamepiga picha kwa ajili ya hafla ya utoaji wa msaada.

Shughuli nyingi zimesimama. Watu wengi wameathirika na mafuriko. Maji yamejaa kila mahali, wengine wakipitia majini, wengine wakijaribu kusaidiana.

Eneo la msitu lililokatwa miti ardhi na wazi ambayo inaweza kusababisha mmonyoko wa udongo. Hali hii inaweza kuonyesha huduma za afya ya mazingira kama vile afya ya uma inayohusiana na uharibifu wa mazingira.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika roli, ya karatasi ya choo, iliyokuwa na mzunguko wa kutosha. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa sakafu ya mbao, ikionyesha umuhimu wa usafi wa mazingira.

Hili ni eneo kubwa lililofunikwa na taka na uchafu wa plastiki likionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Kuna miti michache iliyokauka na moshi unanyanyuka ikionyesha uharibifu wa mazingira.

Lori la taka likikusanya taka kutoka kwa jamii. Watu kadhaa wanaonekana wakisaidia kukusanya na kupakia taka, jambo linaloashiria mpango wa usafi wa mazingira.

Chumba chenye meza na vifaa vya afya ikiwemo mizani ya kupima watoto na kifaa cha kupimia urefu. Kuta zina chati za kufuatilia ukuwaji wa watoto.

Chumba cha kuhifadhi na kutoa dawa kikiwa na rafu zilizo jazwa na masanduku ya dawa. Dawati lenye vitabu na karatasi linaonekana katikati ya chumba.

Haya ni maabara ya afya ambapo mtu aliyevalia koti la maabara akifanya kazi. Kuna jokofu iliyo na ishara ya Biohazard na mabango mengi yanayoonyesha maeneo ya kazi.

Chombo cha kliniki au ofisi ya daktari iliyo na meza ya kutibu wagonjwa na dawati, kuna rafu zikiwa na masanduku na vifaa vya matibabu kuashiria ni mahali pa huduma za afya.

Kifaa cha kitiba kinachotumika kwa uchunguzi wa macho. Hii inawakilisha huduma za afya hasa katika fani ya matibabu ya macho humu nchini Kenya.

Kifaa cha kimatibabu cha Diji Tens Pro kikiwa kimewekwa juu ya meza ya mbao. KIfaa hiki kina nyaya nyingi na kinatumika kwa matibabu ya maumivu.

Mashine ya kupima damu ikiwa imewekwa juu ya kaunta nyeupe yenye madoa. Mashine ina skirini inayoonyesha data ya aina printer ndogo ya kutoa matokeo.

Maabara ndogo labda ya kliniki au kituo cha afya ikiwa na darubini na vifaa vya uchunguzi . Vifaa hivi ni muhimu kwa kutoa uchunguzi wa huduma za afya na uchunguzi wa matibabu.

Friji iliyojaa dawa mbalimbali. Kuna chupa na masanduku ya dawa yamepangwa ndani. Inatumika kuhifadhi vitu na kuzitia baridi.

Kifaa cha kitabibu kinacho tumika kufuatilia viwango vya afya ya mgonjwa kama vile mapigo ya moyo. Inaonyesha matumizi ya vifaa vya kisasa katika kutoa huduma za afya.

Hili ni bango likiwa na swali, je, msongo wa mawazo unakuletea ugonjwa? na maelezo ya tukio la moja kwa moja la Instagram. Hii inaashiria huduma za afya hasa afya ya akili.

Hili ni kasha la dawa pamoja na vidonge vyake vilivyo jaa mafuta . Hii inashiria huduma za afya hasa dawa za kisasa na virutibisho.

Kopo la dawa ya kutuliza maumivu likiwa na maelezo kuhusu matumizi na kipimo. Hii inaashiria dawa za kisasa zinazotumiwa kutibu maumivu na afya ya binadamu.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga ambaye ameshikwa na mama yake. Mhudumu wa afya anaonekana akimpa mtoto huyo matone ya dawa, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa kwa wagonjwa.

Daktari wa kiume akiwa amevalia barakoa akimpa sindano mwanamke. Watu wengi wanekaa nyuma wakiwa wanasubiri zamu yao ya kupata huduma.

Sehemu ya ndani ya chumba cha watoto, inaonekana ni wodi ya watoto hospitalini. Picha inaonyesha incubator, huku baadhi ya watoto na watu wazima wakiwa wamelala vitandani.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini amefunikwa blanketi. Mama yake anamgusa kichwa kwa upole. Amevaa nguo ya rangi ya waridi na kitamba cha kichwa cha buluu. Hali inaonyesha upendo na utulivu.

Bango la shirika la afya duniani linalotoa wito wa dharura wa hatua. Bango hilo linaelezea umuhimu wa chanjo kwa watoto dhidi ya magonjwa ya surua na polio.

Watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa, wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono cha uma. Hii inawakilisha jitihada za afya ya uma hasa kwa watotoa katika kuzuia magonjwa.

Mwaimu wa watoto akizungumza na watoto wanne walio kwenye meza. Watoto hawa wanaonekana wakiandika au kuchora. Hii inaashiria huduma za afya hasa huduma za watoto.

Mtu anaonyesha maumivu kwenye mkono wake, hasa kwenye, eneo la kifundo cha mkono. Eneo lenye maumivu, linaonyeshwa kwa rangi nyekundu, likiashiria kuvimba, au jeraha.

Mwanaume anaonekana ameshika goti lake, kwa mikono miwili, akionyesha maumivu. Hali hii, inaashiria jeraha la michezo, labda baada ya kukimbia, au kufanya mazoezi.

Mashete ya mazoezi ya chest press , inayopatikana kwenye chumba cha mazoezi. Mashine hii hutumiwa na watu wanaofanya mazoezi ya misuli na kifua.

Miti yenye majani mengi huku miale ya jua ikipita katikati yake. Hali hii inaashiria uhifadhi wa asili na mimea ,ambayo hutumika katika tiba za kienyeji.

Hili ni shamba dogo la mihogo. Mihogo hutumika kama chakula lakini majani na mizizi yake pia hutumika kama tiba asilia. Ikihusisha uhusiano kati ya kilimo na huduma za afya.

Huu ni mmea wa asili unaotumika kwa madawa ya kiasili. Hii inaweza kuashiria matumizi ya tiba asilia katika huduma za afya.

Mimea inayotoka katika mazingira ya asili. Mmea mmoja wenye majani makubwa unaofanana na mtende mdogo unaonekana wazi mbele.